Muonekano wa ndani ya jengo linalotumika kutoa huduma za meno na tiba ya kinywa. Likiwa tayari kwa ajili ya kupokea wateja wanaohitaji huduma mbalimbali za meno pamoja na kinywa.

Muonekano wa mwanamke pamoja na binti wakitumia miswaki kufanya usafi wa kinywa pamoja na meno, hii ikiashiria utoaji wa huduma za utunzaji wa meno.

Muonekano wa mtaa uliokumbwa na mafuriko, ambao unaashiria kupungua kwa usalama wa mazingira katika eneo hilo, kutokana na mafuriko yaliyotokea baada ya mvua kubwa kunyesha.

Muonekano wa chumba cha hospitali kinachojumuisha vifaa mbalimbali vya tiba, vifaa vya kisasa vinavyotumika kutoa huduma ya matibabu kwa wagonjwa mbalimbali katika hospitali.

Watu mbalimbali wa jinsia ya kike na ya kiume wakionekana katika mapokeo ya hospitali kwa ajili ya kusubiri huduma mbalimbali za hospitali, pamoja na kuona wagonjwa waliopo katika hospitali hiyo.

Muonekano wa mtoa huduma wakiume na wakike waliovalia sare zao za kazi, wakionekana kutoa huduma kwa wateja mbalimbali kwa kuwachoma sindano.

Mwonekano wa mtoa huduma wa afya, wa jinsia ya kiume, akiwa kwenye sare zake za kazi, ambayo ni koti refu jeupe, pamoja na suruali nyeusi.

Muonekano wa mtoa huduma za afya wa jinsia ya kike akionekana katika sare zake za kazi, ambazo ni koti nyeusi pamoja na suruale ya rangi nyeusi."

Muonekano wa mama pamoja na mtoto mchanga katika wodi ya wazazi, inayotumika kutoa huduma ya kujifungua kwa wanawake wajawazito.

Muonekano wa wazazi wawili wakiume pamoja na wakike wakimbeba mtoto wao, ambaye ni mzaliwa mpya, wakiwa kwenye eneo la wodi ya wazazi katika hospitali.

Wanawake wawili wakionekana katika chumba cha wodi ya wazazi chumba kinachotumika kutoa huduma ya kujifungua kwa wanawake wajawazito.

Muonekano wa watoa huduma za afya na usafi katika huduma za afya wakitoa huduma

Mtaalamu wa afya akiendelea kutoa huduma ya afya kwa umma kwa mwanamke mmoja. Hii ikiashiria utoaji wa huduma za afya kwa umma, pamoja na shughuli nyingine za usafi wa mazingira.

Muonekano wa chupa ndogo ya dawa za tiba za asili iitwayo umuravumba inayotumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Muonekano wa chupa mbalimbali zenye vimiminika ndani yake vinavyoashiria dawa za asilia au dawa za asili; zilizopo kwenye makabati na mpangilio mzuri tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji dawa hizo.